Aliyekuwa mwanasheria mkuu Bwana Justin Muturi, akiwa katika jumba la kutoa huduma. Huku mbele yake kuna mwanamke aliyevalia sare rasmi ya kutoa huduma, katika jumba hili. Kando yake kuna mwanamke aliyejifunika kwa buibui nyekundu. Kando ya aliyekuwa mwanasheria mkuu, kuna mwanaume pia aliyevalia sare rasmi.

Wanaume wawili wameketi huku wamevalia suti, wakiwa wanatia saini au kujaza maelekezo fulani. Katika upande wa kushoto, kuna mhudumu mwanamke aliyevalia sare rasmi. Anamweleza mwanaume aliyekalia upande huo, huku upande wa kulia kuna mwanaume aliyesimama huku amevalia suti nyeusi akimwelekeza mwanaume aliyekalia upande wake.

Wanaume watatu wakiwemo wazungu wawili waliojichora na bendera ya nchi ya Kenya wamevalia sare rasmi ya michezo ya nchi ya Kenya. Wambele amevalia shati nyeupe iliyo na nembo ya Kenya.

Mwanamume huyu aliyevalia suti ya samawati ameshika Biblia mkononi huku akilishwa kiapo ya kuingia ofisini ili kuhudumu kama gavana wa kata moja katika nchi ya Kenya.

Mwanadada huyu akiwa amevalia suti nyeusi, anaitwa mama Helene Rafaela Namisi, akiwa anazungumzia kuhusu nafasi ya majaji katika korti kuu.

Watu hawa wanaoonekana kuwa mashabiki katika mchezo fulani, katika uwanja fulani, mwanadada aliyejifunika na bendera ya Kenya akiwa ameinua mkono, ili kusherehekea au kuimba pamoja na wenzake.

Watu tisa ikiwemo wanawake watatu na wanaume sita wakiwa wamesimama huku wamevalia suti na nguo rasmi. Katikati yao kuna jaji mkuu wa Kenya Martha Koome wote wakiwa wameshika vyeti. Kando yake jaji mkuu kuna gavana wa sasa wa Nairobi bwana Johnson Sakaja.

Katika uwanja wa kuchezea mpira wa kandanda, vijana hawa wa timu fulani wamevalia sare ya manjano na kaptura nyeusi wakiwa wameshikana ili kuomba au kutoa mazungumzo fulani kabla ya kuanza kucheza mchezo huo. Ukumbini kuko wazi ila hakuna washabiki waliofika kutazama mchuano huo.

Katika meza iliyopakwa kwa rangi ya hudhurungi kuna vijitabu vidogo vya rangi ya samawati ambavyo vimefunganishwa pamoja. Vitabu hivyo vinaitwa pasipoti ambayo huhitajika mtu kuwa nazo ili kusafiri kuenda nchi za nje.

Kwenye hema nyeupe iliyotundikwa kiwanjani, wahudumu watatu wameketi huku mmoja wao aliye katikati akiwa anabonyeza tarakilishi. Kando yao kuna viti vya rangi vya samawati huku wakingonjea wanaohitaji kuhudumiwa huduma mbali mbali.

Hawa ni mashibiki wa timu ya kandanda. Shabiki hawa wamesimama ukumbini mwa kutazama mchezo, huku wakiwa wameinua mikono kwa kusherehekea. Wengine wao wameshika simu zao za rununu, huku wakinasa michezo inavyoendelea ndani ya kiwanja.

Aliyekuwa naibu wa rais wa zamani ya nchi ya Kenya mheshimiwa Steven Kalonzo Musyoka, akiwa anahutubia watu ambao wameonekana kuvalia nguo ya buluu au samawati kuashiria ni nembo ya chama cha mwanasiasa huyu.

Waziri wa fedha katika nchi ya Kenya ambaye pia ni mwanachama wa chama cha ODM, akiwa anawahutubia wanahabari huku nyuma yake kuna watu ambao wamevalia suti na kuvalia kofia za rangi za chungwa iliyo na nembo ya chama hicho.

Wanawake kwa wanaume waliovalia sare rasmi ya kutumika kortini, wamesimama wengine wao wakiwa wameketi mbele. Wanane kati yao wameketi mbele wakiwemo wanawake wanne, mwanamke mmoja amevalia nguo tofauti na wengine, huku amevalia shati nyeusi.

Katika upande wa kulia, mchezaji wa kandanda aliyevalia sare ya kijani kibichi ya timu ya Gor Mahia iliyoko katika ligi kuu ya nchi ya Kenya. Kando yake upande wa kushoto, kuna mpinzani wake aliyevalia sare rasmi ya timu ya AFC Leopards katika ligi hiyo.

Mchezo wa kuruka chini ni ule mchezo ambapo mwanariadha anaruka na mshindi anatambulika kulingana na urefu alioruka. Mwanariadha huyu, aliyevalia jezi nyekundu na kinyasa nyeupe, anaruka ili kutathmini urefu wa mita zenye ameruka ndiposa watambue mshindi kulingana na urefu wa kuruka.

Wasichana wawili katika uwanja wa kuchezea mpira wa vikapu, wakiwa wanang'ang'ania mpira huku aliyeshika mpira huu akiwa amevalia vazi rasmi ya rangi ya kijani kibichi, huku anayejaribu kumpiku ni msichana aliyevalia vazi rasmi ya timu yao ya rangi nyeupe.

Wahudumu waliovalia sare rasmi ya kituo cha huduma. Wameketi kwenye hema huku wakiwashughulikia wenyeji waliokuja kushuhudia au kushughulikiwa njia au shida tofauti.

Rais wa jamhuri ya Kenya daktari William Samoei Ruto, akiwa amevalia suti, anawasalimia majaji waliovalia sare yao rasmi ya majaji, huku wakiwa wanacheka na kumtazama.

Huu ni uwanja wa mashindano ya mchezo wa mpira wa vikapu. Msichana aliyevalia sare rasmi ya mchezo huo ya rangi ya samawati akiwa na mpira akishindana na wenzake waliomzingira huku wamevalia vazi lao rasmi ya rangi nyeupe.

Mchezaji wa kandanda akiwa amevalia sare za mchezo huo ulio na rangi ya nyekundu amewapiku wapinzani wake wanne waliovalia shati za manjano. Nyuma kuna mashabiki wengi, wanaoshabikia mchezo huo wa kandanda.

Mwanamke aliyevalia shati ya kijani kibichi, amekaa kando ya mwanamke muhudumu aliyevalia nguo au sare rasmi ya huduma. Anamuonyesha vitu fulani katika tarakilishi.

Wanawake kwa wanaume wameketi katika foleni, ili kuweza kufanyiwa huduma fulani. Hapa ni kituo cha huduma ambapo watu tofauti wanauliza au wanatafuta vyeti vya kuenda kwa nchi zingine au kurudi nchi zao.

Wanaume wanne wanatoka katika jumba la kutolea huduma. Wanaongea huku wakitembea sako kwa bako. Mwanamume mwenye jaketi nyeusi anaongelesha kijana, ilhali nyuma yao kuna wawili wengine wakiwa wanazungumza. Upande wa kushoto kuna askari aliyesimama tisti.

Timu mbili ziko uwanjani mbele ya wavu. Timu ya kwanza iko na vazi rasmi ya manjano, ilhali timu ya pili iko na vazi la kijani kibichi. Pembezoni kuna mashabiki wanaowashabikia mchezo huo. Mlinda lango amevalia sare nyeupe.

Timu mbili ikiwa upande moja wamevalia shati nyeupe huku upande mwingine wakivalia shati ya samawati. Wanang'ang'ania mpira wa kikapu katika mchezo huu. Pembeni kuna watu wanaowaangalia na kushabikia mchezo huo.

Vijana waliovalia sare rasmi ya kucheza mpira kiwanjani wanasheherekea. Vijana hao wamevalia sare ya rangi nyeusi ikiwa na laini za kando za rangi ya chungwa. Pembeni, kuna mashabiki waliokuja kuwatazama na kusheherekea nao.

Wanaume wa miaka ya kati wameketi na kutumia meza ya rangi ya hudhurungi huku wanaandikia kwenye vikaratasi. Kando yao kuna msichana aliyesukwa na kuvalia shati ya rangi nyeupe akiwa anawaangalia na kuwaelekeza. Nyuma yao kuna mwanamke aliyesimama akiwa anaelekeza wanawake upande huo mwingine.

Mwanaume aliyevalia fulana ndogo na shati nyeupe, ambayo ni sare rasmi ya kutolea huduma. Anawahudumia wanaume waliosimama kwenye foleni ili kupata huduma hizo. Nyuma yao upande wa kushoto, kuna watu wengi waliopanga laini kutafuta huduma zingine tofauti.

Aliyekuwa waziri mkuu bwana Raila Amollo Odinga akiwa amemuinua mkono mwanamume anayeonekana kuwa mgombea katika tiketi cha ODM ambayo yeye ni kinara wake. Nyuma yake kuna halaiki ya watu waliovalia kofia zenye nembo za chama hicho chake cha ODM.

Kinara cha chama cha Wiper nchini Kenya mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, akiwa anawaongelesha mawakili wenzake. Kinara huyu pia ni wakili mkuu katika korti za Kenya. Kando yake kuna wanawake waliovalia sare rasmi kuashiria kwamba wao ni mawakili, ilhali upande wa kulia kuna wanaume waliovalia suti nyeusi na shati nyeupe.

Hivi vijitabu vyenye rangi ya samawati au buluu huitwa pasipoti. Pasipoti ni kijitabu unachohitaji ikiwa unahitaji kuenda nje ya nchi au kurudi kutoka nchi za ng'ambo. Pasipoti hizi ni za Kenya.

Aliyekuwa jaji mkuu wa nchi ya Kenya Bwana David Maraga akiwa amevalia sare rasmi ya jaji mkuu na anamwangalia aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya aliyesimama upande wa kushoto, huku akiwa wanazungumza. Rais huyo amevalia suti nyeusi.

Karatasi hii nyeupe iliyoandikwa kwa rangi nyekundu na nyeusi ni cheti cha kuzaliwa cha nchi ya Kenya. Cheti hii huonyesha kwamba wewe ni mwananchi kwa njia ya kuzaliwa wa nchi hii ya Kenya.

Aliyekuwa naibu wa rais mheshimiwa Rigathi Gachagua, akiwa amevalia sare rasmi ya kutoa huduma katika kituo cha huduma nchini Kenya, akiwa anaelezewa jinsi kazi inavyoendelea katika kituo hicho cha huduma na mwanaume aliyevalia suti rasmi, huku nyuma yao watu wanaangalia au kushuhudia tukio hilo.

Wanaume kwa wanawake wameketi wakingonjea huduma katika moja wapo ya vituo vya kutolea huduma ya kiserikali. Nyuma yao kuna mwanamume mmoja amevalia shati jeupe na kaptura nyeusi ambaye anaonekana kwamba anatoa ishara au maagizo fulani.

Katika uwanja uliojaa pomoni na mashabiki, wachezaji kandanda wanonekana wakikumbatiana, ishara ya kujitayarisha kuingia katika mechi na wapinzani wao. Wamevalia sare za samawati na socks za samawati.

Wachezaji waliovalia sare rasmi ya mchezo wa kandanda, wenye rangi ya manjano na kijani kibichi, wakiwa wanasherehekea ushindi. Nyuma kuna mashabiki waliokalia ukumbini wakiwatazama.

Aliyekuwa mwakilishi wa wanawake katika kata ya Nairobi mheshimiwa Rechael Shebesh, akiwa anaongelesha wanahabari huku nyuma yake halaiki ya watu waliovalia kofia nyekundu, iliyo na nembo ya chama yake inayoitwa Jubilee wakiwa wanamsikiza.

Mwanamke na mwanaume waliovalia sare rasmi za huduma. Wameketi katika kituo cha kutoa huduma za vyeti vya waliokufa na waliozaliwa. Mbele yao kuna viti viwili vinavyofaa kutumika kwa wanaokuja kutafuta huduma katika vituo hivi.

Katika mazingira yenye mimea ya kawaida na mawe, maji chafu inapita chini ilhali bomba ya maji inapita juu. Bomba ile ni la rangi ya kijani kibichi. Kando yake kuna shimo.

Mwanaume aliyevalia shati yenye rangi ya michanganyiko ya nyekundu, kijivu na nyeupe, amekalia kiti nyekundu, huku akipata huduma kutoka kwenye kituo cha huduma, ambapo mwanamke aliyevalia sare rasmi anamuhudumia, huku akifinya tarakilishi.

Jaji mkuu wa nchi ya Kenya Martha Koome akiwa ameinua bibilia akilishwa kiapo cha kuingia ofisini kuwa jaji mkuu. Kando yake kuna mwanamke aliyevalia sare rasmi ya majaji huku upande wa kushoto kuna aliyekuwa mwanasheria mkuu.

Mwanaume huyu aliyevalia shati nyeusi anaonekana akiimba huku nyuma yake kunao watu waliovalia sare rasmi ya timu ya Kenya ya raga, huku wao wakiimba na kushabikia wakiwa wameinua bendera ya Kenya juu kuashiria uzalendo.

Wanaume wawili huku mmoja wao amebeba bango lililo na picha ya aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, wakati alipokuwa anawania kuwa rais huku akiwa na mgombea mwenza Kalonzo Musyoka. Nyuma yao kuna watu wanaoshabikia au kupigania wawili hao wapate kushinda katika uchaguzi huo uliokuwa unakaribia.

Wanaume wawili wachezaji wa kandanda, wakiwa wamevalia sare rasmi ya timu zao ya rangi ya manjano na kijani kibichi, huku mwingine amevalia ya rangi ya samawati na ya rangi nyeupe wakiwa wanaruka kung'ang'ania mpira iliyo hewani.

Wanaume watatu waliovalia sare rasmi ya wakimbiaji wa timu ya Kenya, wawili wao upande wa kulia wakiwa wamebeba juu viatu vyeupe ishara ya kusheherekea. Nyuma yao upande wa kushoto kuna mwanamume aliyevalia sare ya timu ya nchi yao. Nyuma ukumbini kuna mashabiki wanao waangalia wakiwa tazama kwa furaha.

Huu ni uchafu uliobeba plastiki na aina nyingi za uchafu, ambao umetupwa bila kujali kando ya barabara. Hii huharibu mazingira ya eneo kwa kutoa uvundo.

Hivi ni vitambulisho vinavyodhihirisha uwananchi wa mtu. Vitambulisho hivi vimewekwa katika mafungu tofauti tofauti. Mafungu haya huwekwa kulingana na silabi ya kwanza ya jina ili kurahisisha kazi wakati wa kupeana kwa vitambulisho hivi katika vituo vya huduma.

Vijana wengi wameketi kwenye ukumbi, wengine wao wakiwa wamevalia sare rasmi ya raga ya timu ya Kenya. Mbele, kunao vijana walioshikilia bendera ya nchi ya Kenya. Wanaonekana kuwa wanashabikia au wanaonyesha uzalendo wao kwa timu yao ya raga.

Hii ni risiti ambayo mtu hupewa baada ya kulipa kwenye huduma ya e-citizen kwa serikali, ili kupata pasipoti ya kutumia katika kuenda nchi zingine.

Katika kituo cha huduma, mwanaume aliyevalia suti ya samawati anaongelesha wenzake huku watu wengine wakiwa wameketi chini wanawasikiza na kuwatazama. Kando yake kuna wanaume wawili waliovalia suti nyeusi na shati nyeupe.

Rais wa Kenya daktari William Samoei Ruto akiwa anapokezwa kiapo na jaji mkuu mama Martha Koome. Kwingineko bibiye ameshika bibilia na katiba akiwa anapokezwa kiapo. Nyuma yake wanasiasa pamoja na wageni waalikwa kwenye jukwaa wanaonekana wamesimama.

Wanawake kwa wanaume, wako kwenye foleni wakiwa wanatafuta huduma maalum. Mwanamke aliye mbele yuko anaongea na mhudumu, ili kusaidika kwa hilo shida yake au anachohitaji kuhudumiwa. Pembezoni kuna wengine wamesimama wakiwa wanatafuta huduma kama hizi.

Aliyekuwa waziri mkuu na pia kinara wa chama cha ODM katika nchi ya Kenya, akiwa katika kituo cha Huduma, huku anachukuliwa alama ya vidole vya mikono. Mwanamke aliyevalia suti nyeusi ameketi huku akiwa anabonyeza tarakilishi akiwa anamhudumia mheshimiwa huyu.

Katika kituo cha huduma mwanamke aliyevalia sare rasmi ya huduma amesimama ,huku mwanamke mwengine aliyeketi kwenye dawati ya kuulizia maneno au maswali yanayolingana na kituo hiki wakiwa wanaangalia upande wa kulia.

Wachezaji wa timu fulani ya kandanda waliovalia sare rasmi ya rangi ya chungwa na soksi za manjano, wakiwa wanaonekana kusherehekea ushindi. Nyuma yao, ukumbini kuna mashabiki wengi wanaowatizama.

Jaji mkuu Martha Koome akiwa amebeba Biblia kwa ishara kwamba analishwa kiapo cha kuingia kwenye ofisi ya jaji mkuu. Kando yake upande wa kulia mwanamke aliyevalia nguo rasmi ya mahakamani amesimama huku amevalia barakoa. Kwengineko, mwanaume aliyevalia suti nyeusi amesimama akitamzama.

Mwanaume aliyevalia suti rasmi nyeusi na shati nyeupe, huku amevalia tai ya rangi nyekundu, akiwa ameshikilia kijitabu pamoja na mwanamke aliyevalia nguo rasmi nyeusi na shati nyeupe, huku nyuma yao kuna watu wanaowaangalia wenye pia wamevalia suti rasmi nyeusi. .

Katika kituo cha kutolea huduma ilioko katika mji wa Nairobi, wanawake wamepanga foleni ili kupokea huduma hizo. Kando yao kuna watu waliokaa kwenye viti wakingojea muda wao wa kuhudumiwa ufike.

Katika hema hili nyeupe, kuna wanaume wanne, watatu kati yao wamevalia viakisi vya rangi ya kijani kibichi. Wao wanaonekana kuwa wahudumu. Mmoja aliye pembeni amevalia shati nyeupe, wanaume hawa wote wamevalia barakoa ili kujiepusha na maradhi yanayotokana na hewa ama yanayoweza kusambazwa kupitia hewa.

Katika ukumbi wa michezo, wanakandanda kutoka timu mbili tofauti ambapo wengine wamevalia sare nyekundu na nyeusi, ilhali wengine wamevalia sare ya manjano na kijani kibichi wakiwa wanang'ang'ania kupata mshindi huku mashabiki wakiwa wanawaangalia kwa umbali.

Katika kituo cha kutolea huduma, mwanamume aliyevalia sare rasmi nyeupe na barakoa ya samawati, ameketi mbele ya tarakilishi huku akimgojea anayehitaji huduma hizo za kupewa kibali ya cheti cha polisi.

Vijana wengi, wakiwemo wengine waliovalia nguo nyeusi na wengine wamevalia shati nyeupe, wakiwa wanasheherekea kwa kuinua mikono. Huku wengine wakiwa wamebeba maua. Mbele yao wameshikilia bendera ya nchi ya Kenya.

Kijana barubaru aliyevalia sare rasmi nyekundu ya timu ya KDF akiwa anasajiliwa rasmi kujiunga na timu hiyo. Upande wa kushoto kuna mwanaume anayemkaribisha ili kujiunga na timu hiyo na kumpa vazi rasmi ya timu hiyo ya kandanda.

Mwanamume aliyevalia suti nyeusi pamoja na kofia nyeusi na barakoa ya samawati, anawaongelesha wanaume wengine wanne. Nyuma yao kuna mwanamume mmoja.

Timu ya kandanda ya kitengo cha wanajeshi nchini Kenya. Wamevalia sare rasmi ya kuchezea mpira yenye rangi nyeupe na maandishi nyekundu. Nyuma yao kuna basi yao ya wachezaji huku pembeni ukutani kuna mchoro wa bendera ya Kenya.

Wanaume vijana waliovalia sare rasmi ya mchezo wa mpira wa kandanda wakiwa uwanjani huku wakitazamwa na mashabiki wao walioketi kwenye ukumbi, ukumbi huo umepakwa rangi nyekundu.

Wachezaji waliovalia sare rasmi yenye rangi ya manjano na kijani kibichi, wakiwa wanasherekea baada ya kulishinda kombe la mchezo huo. Mbele yao kuna mtoto aliyebeba mpira juu kwa ishara ya kusherehekea.

Wanawake wanne wakiwa katika eneo la kutolea huduma, wamekalia viti vyeusi, huku wakitumia tarakilishi kwa kutolea huduma hizo. Mbele yao kuna wanaume wawili wanaopokea huduma hizo. Pembezoni, kuna wanaume wawili wakiwa wanaonekana kuwa wanauliza maswali.

Wanawake hawa wanne wachezaji wa mpira wa vikapu wa timu ya nchi ya Kenya wamejawa furaha huku wamevalia jezi rasmi ya mchezo huu ambao ni wa rangi nyekundu na nembo ya Kenya iliyoandikwa kwa rangi nyekundu. Nyuma yao, kuna msichana mmoja aliyebeba mipira miwili ya kucheza mchezo huo wa mpira wa vikapu.

Mhudumu katika kituo cha kutoa huduma. Mwanamume aliyevalia miwani na sare rasmi ya huduma. Anachukua alama za vidole za mwanamke aliyevalia kofia nyekundu na shati iliyo na nyekundu, nyeupe na nyeusi.

Aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya na pia kinara wa chama cha ODM, Bwana Raila Amolo Odinga, akiwa amesimama huku amevalia koti la rangi ya samawati na suruali nyekundu, akiwa anapigwa picha aina ya pasipoti.

Mwanaume huyu aliyevalia sare rasmi ya polisi wa Kenya, anahakikisha kwamba kuna utulivu katika kupanga laini ili kupata huduma kwa wanotafuta huduma kwenye benki au kwenye kituo cha kupata huduma.

Kijikaratasi hiki ambacho hupatikana ndani ya kijitabu cha pasipoti, inaashiria kwamba inamilikiwa na kijana huyu aliyepigwa picha ndani ya kijkaratasi hicho anayeitwa Joshua, ambaye ni raia wa nchi ya Kenya.

Katika kituo cha kutolea huduma nchini Kenya, wanawake kwa wanaume wamo kazini, ambapo wamevalia sare rasmi ya kufanya kazi katika kituo hicho. Mwanamke huyu aliye mbele anatumia tarakilishi, ili kumuezesha kutathimini au kufanya oparesheni zake katika kituo hicho.

Mwanamume mwenye sare rasmi ya mhuduma, anawapa ushauri na mwelekeo wenzake kabla ya kuingia kazini. Mbele yao kuna mwanamke aliyeketi na kuvalia miwani na anawasikiza. Nyuma yao kuna askari.

Rais mteule William Samoei Ruto wa nchi ya Kenya akiwa ameketi anatia sahihi baada ya kuchukua kiapo cha ofisi. Kando yake kuna mkewe Bi Rachel Ruto. Mbele yake kuna aliyekuwa jaji mkuu David Maraga. Majaji wengine wakiwa wamevalia sare rasmi ya majaji wakiwa wanatazama. Nyuma yao kuna halaiki ya watu waliohudhuria sherehe hizo.

Mwanaume huyu aliyeketi na kuvalia miwani huku amevalia glovu nyeupe na sare rasmi ya huduma. Anachukuwa alama za vidole za mwanaumme aliyesimama huku amevalia fulana nyeupe.

Katika ukumbi wa uwanja wa Nyayo nchini Kenya, watu wa haiba na miaka tofauti wamefurika ili kutazama mechi au kuhudhuria shughuli iliyowaleta pamoja.

Katika uwanja wa mchezo, timu mbili zinang'ang'ania mpira ili kubaini mshindi kati yao. Timu moja wamevalia sare ya shati nyekundu, huku wamevalia kaptura nyeusi. Ilhali timu ingine imevalia sare ya manjano na kijani kibichi. Nyuma yao kuna mashabiki wanaotizama wakiwashangilia.

Wanariadha hawa saba wanakimbia mbio za kasi ili kubaini mshindi. Nyuma yao kuna mashabiki waliosimama wengine wakiketi wakishabikia atakaye kuwa mshindi wa riadha hii.

Mwanaume aliyevalia koti ya samawati na shati nyeupe akiwa anawahudumia wanaume watatu na msichana mmoja, waliovalia sare rasmi ya kufanya kazi katika kituo hicho cha huduma.

Mwanamke mwenye shati nyeupe anaonekana akitoa huduma kwa kijana aliyevaa barakoa. Mhudumu huyo anaonekana akibonyeza tarakilishi, huku pembeni kuna watu wengine na wahudumu wengine waliovaa barakoa vilevile.

Bango hili linaonyesha kuwepo kwa maonyesho ya kibiashara ya Nairobi, ambapo wanafunzi wanapata maelekezo au mafundisho kutoka kwa mwelekezi wao mwanamke. Maafisa wa polisi pia wanaongeleshwa au wanapewa mafundisho kuhusu yanayoendelea.

Katika ukumbi wa spoti wa mchezo wa mpira wa kikapu, mashabiki wameketi huku wakitizama timu mbili ya wanaume, wakiwa katika kinyang'anyiro cha kushindana, kwenye mchezo huo wa mpira wa kikapu.

Kwenye mahema meupe wahudumu wanatangamana na wananchi. Mwanamke amesimama ili kuonyesha na kuwapa ishara wananchi walioketi na kujifunika barakoa midomoni.

Watu wengi wanaume kwa wanawake wameketi katika foleni ya kuenda akitoa au kuweka pesa kwenye benki. Nyuma yao kuna wanaume kadhaa ambao wamesimama kwa kukosa mahali pa kukaa.

Mwanamke aliyevalia sare rasmi ya timu ya Gor Mahia ambaye inacheza katika ligi kuu ya Kenya. Amesimama huku amebeba kitambaa kilichoandikwa jina ya timu yake hiyo. Kando yake kuna mashabiki wengine ambao wamevalia rasmi jezi hiyo ya timu hiyo.

Hawa ni mashabiki wa ligi ya timu ya nchi ya Kenya inayoitwa Gor Mahia. Wengi wao wamevalia sare rasmi ya timu hiyo. Mmoja wa mashabiki amejichora kwa nembo, huku akiwa anacheza na kushabikia timu yake.

Kijana huyu mwenye miwani amevalia sare rasmi yenye nembo ya Kenya. Sare hiyo ina rangi nyekundu na nyeupe na nyeusi kwenye mabega. Nyuma yake upande wa kulia kuna msichana anayemtazama kutoka kando halafu nyuma yao kuna halaiki ya watu wanaonekana kuwa wanashabikia mchezo huo wa raga.

Kijana huyu barobaro aliyevalia fulana nyeusi na kofia ya samawati akiwa amebeba kijitabu cha pasipoti huku katika mkono wa kulia amebeba vikaratasi na bahasha. Nyuma yake kuna magari yaliyoegeshwa.

Mwanaume aliyevalia sare rasmi nyeupe kuashiria kwamba anafanya kazi ya huduma katika kituo hiki. Ako kando ya watu wawili ambao wameshikilia kipande ambacho kwamba wametoka kuvichukua katika kituo hiki cha huduma.

Wanaume kwa wanawake wako katika foleni mbili tofauti, ilimradi wapate usaidizi au huduma fulani. Wanawake wengine wawili wamebeba watoto. Mmoja amebebwa mgongoni, mtoto mwingine ameshika mamake. Mwingine amejishikilia.

Mwanamke na mwanaume waliovalia sare rasmi ya kuhudumu katika hiyo kituo cha Huduma, wameketi huku wanabonyeza tarakilishi, wakingojea wanaokuja kufanyiwa huduma katika kituo hicho. Mbele yao kuna viti viwili vyeusi ambavyo havijakaliwa.

Wasichana wawili wenye timu tofauti, mmoja akiwa kwenye sare nyeupe na mwingine kwenye share ya samawati. Wanaonekana kung'ang'ania mpira wa vikapu katika mchezo huo na wakiwa kwenye ukumbi ulio na watu wasiokua wengi sana.

Hawa ni wanawake kwa wanaume, wazalendo wa nchi ya Kenya. Hapo mbele kuna wanawake waliovalia nguo au shati nyekundu wakiwa wameshikilia bendera ya nchi ya Kenya. Nyuma kuna halaiki ya watu wanaoonekana kupiga kelele huku wakiinua mikono zao juu.

Hii ni kituo cha huduma ambapo wahudumu waliovalia sare rasmi cheupe na mikono iliyo na rangi nyekundu, wakiwa wanawahudumia wateja wachache waliofika ili kupata huduma hizo. Kwingineko viti vingi havijakaliwa, kumaanisha kwamba hakuna waliokuja kutafuta huduma kwa nambari ya juu.

Msichana huyu aliyevalia shati nyekundu, ambayo ni sare rasmi ya mchezo wa raga katika nchi ya Kenya, amesimama mbele ya halaiki ya watu walioketi ili kushuhudia mchezo unaoendelea.

Wanaume kwa wanawake wakiwa wanatembea na vibango vinavyoonyesha chama chao au chama wanachokishabikia cha kisiasa. Mwanamume aliyevalia fulana ya kijani kibichi amebeba bango lake huku akifuatwa na wengine wengi wanaoshabikia chama hicho cha kisiasa cha PNU.

Kwenye hema iliyojaa wanaume kwa wanawake, wafanyikazi wanaonekana kuwa wa serikali wanatoa huduma ya usajili wa vitambulisho, huku wamevalia sare.

Kijana mmoja mweupe ajipiga picha. Nyuma yake kuna halaiki ya watu katika ukumbi wa Nyayo Stadium . Nyuma yake kuna mwanamume mmoja aliyevalia kofia pamoja na kaptura ya samawati. Nyuma yao kidogo kuna mwanamke anayeonekana kuwa anaimba.

Katika sehemu inayoonekana kuwa benki au mahali pa kutolea huduma, wanaume kwa wanawake wameketi katika foleni wakingojea huduma hizo. Nyuma yao kuna wanaume waliovalia suti. Viti kadhaa viko wazi havijakaliwa.

Aliyekuwa mwanasheria mkuu mheshimiwa Justin Muturi akiwa amevalia sare rasmi ya kituo hicho cha huduma. Anaangalia televisheni au mabango yaliyotundikwa juu ya kituo hicho cha kutoa huduma huku mbele yake kuna mwanadada anayetabasamu huku amevalia sare rasmi ya kituo hicho.